Mwanamke mchanga ameketi kwenye dawati, akitumia tablet na kuashiria kwenye globu ndogo ya dunia. Nyuma yake kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu, ikionyesha mazingira ya kujifunza au kufanya utafiti.

Mwanafunzi anaangalia kompyuta mpakato ambapo mwalimu anaonekana akifundisha masomo ya hisabati au sayansi kupitia video. Mwanafunzi anaandika madokezo kwenye daftari. Wanafunzi wengine wanaonekana nyuma wakiendelea na masomo yao. Inaonyesha mfumo wa masomo ya mbali au mkondoni.

Mtu kutoka upande wa nyuma wa kichwa chake na bega akitumia kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna tovuti ya online studies inayoonekana, ikionyesha picha ya mwanamke aliyevaa vipokea sauti. Mtu huyu anaonekana akijihusisha na masomo ya mtandaoni.

Mkutano wa video katika ofisi ya kisasa. Watu watatu wamekaa kwenye meza mmoja akitumia kompyuta ndogo na wengine wawili wakizungumza. Juu yao skrini kubwa inaonyesha washiriki wengine wa mkutano kupita video. Ukuta na rangi na miundo ya kijiometri ukiipa chumba muonekano wa kisasa.

Mkono ukiguza skrini ya dijitali inayoonyesha Silhouette ya kichwa cha binadamu chenye magurudumu ya gia ndani yake ikizungukwa na ikoni mbalimbali za elimu na ujifunzaji. Inawakilisha dhana ya akili bandia au kujifunza kwa mashine.

Mkono wa mtu ukinyoosha kidole kubwa juu. Huku kuna mfumo wa kidijitali wa globu inayong'aa na ikoni mbalimbali za teknolojia. Juu kulia kuna ikoni za ilani na mifumo mingine ya kielektronoki ikionyesha dhana ya kiteknolojia ya kisasa na elimu.

Mchoro inaonyesha kompyuta mpakato iliyowazi na vitabu vyenye kurasa nyingi, vinavyotoka upande moja kutoka skrini na kompyuta. Kuna aikoni mbalimbali zinazoelezea hewani, zikiashiria biashara, fedha, elimu na teknolojia kuashiria uasiliano katika elimu na ulimwengu wa kidijitali.

Mtu akitumia kompyuta ndogo laptop ambaye skrini yake inaonyesha neno e-learning . Mtu huyu anaandika kwenye karatasi au daftari akiwa ameshikilia penseli. Kwenye meza kuna vikopo viwili vya mimea midogo, kikombe cha kinywaji cheusi na kikopo cha penseli. Inaonekana ni mazingira ya kujifunza au kufanya kazi mtandaoni.

Mwanamme akiwa ndani ya treni au basi akitumia kompyuta ndogo na kuandika kwenye daftari. Anatabasamu usoni. Amevaa miwani na vipokea sauti vyeupe masikioni. Jua linaonekana likiingia kupitia dirisha kubwa na anaonekana kufurahia anachokifanya.

Elimu ya mtandaoni ikionyesha kompyuta kubwa iliyo wazi na kofia ya masomo juu yake. Watu wawili wanaonekana wakijifunza. Mmoja ameketi kwenye kiti mbele ya kompyuta ndogo, na mwingine ameketi chini akitumia kompyuta ndogo. Chini kuna rundo la vitabu. Rangi kuu ni buluu iliyokolea na machungwa, ikionyesha mazingira ya kisasa na ya kidigitali.

Wasichana wawili wakiwa wamevalia hijabu wamekaa kwenye madawati darasani na wanatumia kompyuta za mkononi .Wanaonekana kuwa wanafunzi na wanatabasamu huku wakishirikiana na vifaa vyao vya kieletroniki. Kuna wanafunzi wengine nyuma yao ambao pia wao wanatumia vifaa vya elektroniki.

Mtoto labda msichana akiwa ameketi kwenye dawati akisoma au akifanya kazi zake za shule. Ana kompyuta mpakato mbele yake inayoonyesha mwalimu akifundisha. Mtoto huyu ana kalamu mkononi na anaandika kwenye daftari. Inaonekana ni somo la mtandaoni.

Mkono wa mtu ukigusa skrini ya kugusa yenye maneno mbalimbali kuhusu elimu ya mtandaoni. Neno ILANI imeng'aa na lina kitabu. Maneno mengine ni kama INTERNET, EDUCATION ONLINE, WEBINAR, LESOS, TUTORIALS na TECHNOLOGY

Mwanaume kijana akijifunza na kufanya kazi usiku. Amevaa hedi za masikioni na anatumia kompyuta ndogo. Anaandika kwenye daftari huku akitabasamu. Taa ya mezani inamulika na kuna chupa ya kijani kibichi na vitabu nyuma yake. Inaonekana ni mazingira tulivu ya masomo au kazi.

Darasa au chumba cha kujifunzia kuna madawati na viti vilivyopangwa mfululizo, na ubao mweupe mkubwa ukutani. Ukuta mmoja una rangi ya kijani kibichi, na kuna rafu za vitabu na kompyuta chache. Zikionyesha mazingira ya elimu.

Wanaume wawili wakiwa wamesimama karibu na meza iliyojaa vikombe na nyara nyingi za dhahabu ambazo zinaashiria mafanikio makubwa. Mmoja wao ameshika mpira wa miguu. Inaonekana kama wanasherehekea ushindi wa michezo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyopakwa rangi nyeupe na vimetandikwa shuka zenye rangi za zambarau nyepesi au nyeupe. Kuna pazia la rangi za sawa na shuka, na ukuta una mandhari za zambarau. Inaonekana kama chumba cha kulala katika hosteli, bweni au chumba cha wageni chenye nafasi chache.

Ndani ya maktaba kuna rafu ndefu zilizojaa vitabu zimepangwa vizuri. Ngazi zinazopanda juu zinaonekana upande wa kushoto, zikiwa na mikono ya mbao na chuma. Mahali hapa panaonekana kuwa tulivu na pazuri pa kusoma.

Mwalimu mwanaume akizungumza na wanafunzi wawili kiume darasani huku wanafunzi wengine wakiwa wameketi kwenye madawati yao ya njano. Wanafunzi wote wamevaa sare za shule. Inaonekana kama shule nchini Kenya, labda katika mazingira ya vijijini au mjini mdogo ikionyesha mwingiliano wa kila siku kati ya walimu na wanafunzi.

Ukumbi mkubwa uliojaa watu wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi. Wameketi kwenye viti vyekundu. Kuna jukwaa mbele ambapo mtu anaonekana akizugumza na inaonekana kama mkutano, semina au sherehe ya mahabali inafanyika.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Msichana mmoja ameketi kitandani akiangalia simu na mwingine amesimama akitumia simu yake. Pia kuna kabati la nguo la kijani kibichi likiwa wazi nyuma yao na nguo zimetandikwa ndani.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vilivyotengenezwa kwa mbao, kuna madirisha yanaoingiza mwanga, na dari ina mihimili inayoonekana. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetengenezwa kwa ajili ya kulala watu wengi, labda katika hosteli au kambi.

Wanawake wanacheza mpira wa kikapu ndani ya ukumbi. Wachezaji wamevaa sare za timu tofauti baadhi wakiwa na sare za zambarau na wengine za manjano. MMoja wa wachezaji wenye sare za zambarau anaonekana akimiliki mpira na anaelekea upande mmoja huku mchezaji wa manjano akimkabili. Kuna wachezaji wengine na watazamaji nyuma yao.

Kundi la vijana labda wanafunzi wakikimbia kwenye uwanja wa mchezo wenye nyasi nchini Kenya. Inaonekana kama mashindano ya riadha au mazoezi ya timu. Nyuma yao kuna majengo na miti ikionyesha mazingira ya shule au chuo. Wanakimbia kwa kasi wakionyesha bidii na umakini.

Rafu kubwa iliyojaa vitabu vingi. Vitabu vimepangwa vizuri kwenye rafu mbalimbali vikiwa na migongo na rangi tofauti tofauti kama vile nyekundu, kijani, bluu na njano ambayo ina fanya picha ionekane ya kuvutia. Kwenye upande wa kulia kuna rundo la vitabu vingine vikiwa vime rundikana.

Ukumbi mkubwa ulio wazi na safu nyingi za viti vyeusi vilivyopangwa kwa ajili ya watazamaji. Mbele ya ukumbi kuna jukwaa dogo lenye kuta nyeupe na paneli nyekundu. Taa za dari na spika zimefungwa kote ukumbuni, inaonekana kama ukumbi wa mikutano au matukeo.

Mtoto mdogo mwenye nywele za kahawia na macho makubwa, amevaa kofia ya masikioni nyeusi, anaonekana akitazama juu kwa umakini au mawazo. Huku nyuma yake kukiwa na televisheni au skirini na rafu.

Mwanaume ameketi kwenye benchi bustanini. Amevaa miwani nyeusi na vesti ya kijivu. Anashikilia simu akiongea, labda akitumia amri za sauti au akizungumza na mtu. Pia, ana fimbo ya kielekezi yenye rangi nyekundu na nyeupe akionyesha anaweza kuwa kipofu au asiyeweza kuona vizuri.

Mtoto wa kiume mwenye down sydrome akicheka na kucheza. Amevalia shati la miraba na ameketi kwenye meza ya kijani. Mikono ya watu wazima inaonekana ikipiga makofi ikionyesha muingiliano chanya na furaha.

Mwanamke, labda mwalimu au msaidizi akifundisha msichana mdogo ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa macho au kusikia. Msichana huyo anatumia mashine ya braille au kifaa kinachofanana na hicho, huku mwanamke akimsaidia kwa upole. Apo darasani au mahali pa kujifunzia.

Wanafunzi watatu, labda kutoka Asia wakijishughulisha na kazi ya mikono au mradi wa ujenzi wa mfano. Wanatumia zana mbalimbali kama vile ruler, protracters na vitu kama vipande vya plastiki. Wanaonekana wakiwa wamejikita sana kwenye kazi zao, labda katika darasa la sanaa au warsha.

Wanawake wawili, mmoja akiwa na down syndrome na miwani wakiangalia kompyuta pamoja. Mwanamke mwingine mwenye nywele za dhahabu anaonekana akimwelekeza kitu kwenye skrini. Wote wawili kwa ofisini na kuna watu wengine nyuma yao.

Mwanamke na mtoto mdogo wakiangalia kompyuta kibao pamoja. Wakiwa wamekaa kwenye meza. Mtoto anaonekana akishika au akionyesha kitu kwenye skrini huku mwanamke huyo akimtazama kwa tabasamu. Kuna Vinyago vya watoto, kama vile matofali ya kuchezea na magari, vikiwa vimetawanyika kwenye meza; kuashiria shughuli za kucheza na kujifunza.

Wanawake Wawili mmoja akiwa mtoto na mwingine mtu mzima wakiwasiliana kwa kutumia lugha ya ishara wote wawili wanatabasamu usoni ikionyesha mazingira ya kirafiki na mazuri. Wamekaa ndani ya nyumba yenye samani chache zinazo onekana nyuma.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu labda akiwa na asili ya kiafrika akifanya mawasiliano kwa lugha ya ishara kupitia kompyuta ya pajani. Anaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani au ofisi na ana miwani. Picha inaashiria mawasiliano ya kidijitali na ufikiaji.

Mwanamume mwenye ulemavu wa down syndrome na mwanamke, labda mwalimu au msaidizi wake, wamesimama mbele ya ubao wa kijani. Mwanaume anaandika hesabu rahisi kwenye ubao na wote wanatabasamu wakitazama kamera.

Darasa lenye watoto wadogo. Wamekaa kwenye dawati zao wakiwa makini. Wengine wakionekana kuchukizwa au kuchoka. Kuna vitabu na madaftari juu ya dawati.

Mwalimu mmoja mwanamume mwenye ulemavu wa miguu ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anafundisha darasani. Anashikilia mfano wa molekuli. Wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye madawati na mwanafunzi mmoja ameinua mkono. Kuna ubao mweupe na vifaa vya masomo ya sayansi darasani.

Mwanamke mwenye nywele ndefu za dhahabu akimwangalia msichana mdogo mwenye nywele nyekundu anayefurahia kucheza na vitu kwenye meza. Wote wawili wanaonekana kuwa na furaha na wako karibu sana, labda wanajifunza au kucheza pamoja. Kuna mkono wa mtu mwingine unaonekana kwenye kona ya chini kushoto ya picha.

Msichana mchanga mwenye miwani akitumia mashine ya breli darasani akisaidiwa na mwanamke labda mwalimu. Msichana ana tabasamu usoni akionyesha furaha au umakini anapojifunza. Darasa lina madawati ya wanafunzi na ubao uliopambwa nyuma.

Mwanamke mweusi akimsaidia mvulana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu kutumia kompyuta. Wote wawili wanatabasamu na wanaonekana kufurahia wanachofanya. Wako katika chumba chenye kompyuta nyingine nyingi, labda maabara ya kompyuta shuleni.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu usoni, juu amevaa fulana nyekundu na suruali ya buluu. Anatumia kifaa maalum cha kutembea kinachomsaidia kusimama na kutembea. Anaonekana yuko nje kwenye nyasi, labda bustani au uwanjani. Anafurahi na anaonekana akitazama upande wa kulia wa picha.

Inaonyesha mtoto mvulana labda akiwa na ulemavu wa macho akiwa ameketi kwenye dawati. Ana tabasamu kubwa usoni na anaonekana akitazama juu kidogo. Mikono yake imewekwa juu ya kitabu chenye mwandiko wa braille . Amevalia shati jeupe na nyuma yake kuna viti vya mbao na dirisha.

Mwanamke, labda mwalimu au mtaalamu wa hotuba, akitabasamu na kumfundisha mtoto mdogo. Mwanamke huyu anaonyesha herufi S, kwa kutumia kidole chake mdomo. Akionekana kumfundisha matamshi sahihi. Mtoto anamtazama kwa makini mwanamke huyo. Inaashiria somo la matamshi au lugha.

Mvulana mchanga mwenye ulemavu akicheza na toy ya kufundishia yenye rangi nyingi, inayojulikana kama bead maze au waya maze , akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anatabasamu na anaonekana kufurahia mchezo huo, huku nyuma yake kukiwa na rafu za kuekea vitu zenye viwango na vitu vingine vya kuchezea.